Watu wanaoishi na ulemavu wako uwanjani wanacheza mchezo wa mpira wa kandanda, wengi wao waonekana wakitumia mguu mmoja katika kupiga mpira, wana vyuma ambavyo vinawasaidia katika kucheza na hata kuwapa nguvu wakati wa kucheza.